Hapa ni baharini, kuna viziba jua zilizotengenezwa na makuti na vitanda vimetengenezwa na mbao na magodoro yaliyotumiwa rangi la buluu.

Lori hili ni la rangi ya kijivu limesimama Mahali pa kubeba mzigo. Kando yake ni mizigo inayofaa kubebwa na Lori hili Iko na rangi ya nyekundu na lingine liko na rangi bluu.

Nyumba hii nyeupe iliyofunikwa na makuti, imezungushwa boma la manyasi ya rangi ya kijani na chini pia kuna rangi ya kijani. Nyumba hii iliyo na muundo wake tofauti iliyo na dirisha moja.